Huku ni kwenye michezo ya riadha. Mwanariadha huyu anaonyesha kufurahishwa na matokeo yake. Anasherehekea matokeo yake mwenzake akiwa ni kuwa anamfuata nyuma. Riadha huonyesha nchi ya Kenya katika nchi mbali mbali za ulimwengu.

Haya ni mazingira ya shule. Tunaona darasa na uwanja safi. Huu uwanja unafunza watoto umuhimu wa usafi katika shule hadi kwenye makwao. Shule safi hupea darasa bora wanafunzi ya kusoma.

Hapa ni kwenye shule. Tunaona mlango wa darasa la nne C. Hii ni darasa ambapo jina la mwalimu limeandikwa kwenye mlango huu. Mazingira ya shule yenyewe ni safi. Hii husaidia wanafunzi kuzuia maambukizi ya magonjwa yoyote ile.

Hapa ni kwenye darasa ya chuo kikuu. Darasa yenyewe ninaona limepangwa kwa kungojea kufanya mtihani. Pia tuko na kompyuta kwenye darasa hili, inayosaidia wanafunzi wakati wa kufanya utafiti.

Hii ni kitabu ya mwalimu na mwanafunzi, mwalimu anatumia kitabu hiki kupea wanafunzi, kitabu yenyewe inaonyesha jinsi ya kutandika kitanda, jinsi ya kukula, jinsi ya kunawa mkono wakati wa kukula.

Huu ni chati unayetumiwa na mwalimu kufunza kuhusu misitu. Tunaona kwamba mwalimu alifunza kuhusu aina ya misitu, changa zinazotatisha shughuli za kuhifadhi misitu, umuhimu wa misitu, na jinsi ambavyo wanafunzi wanaweza hifadhi misitu.

Mandhari haya ni ya shule, katika shule yenyewe tunapata michoro ya meli ya Noah, tumepata kuwa mazingira ya shule hii ni safi. Hii huboresha elimu, husaidia wanafunzi kujifunza kuhusu umuhimu wa usafi katika shule.

Hii ni maabara ya somo la kemia na biyolojia. Wanafunzi hukuja hapa kufanya mazoezi ya somo hili mbili wanafanya mazoezi kutumia kemikali na vifaa vyovyote iliyokuwa kwenye maabra hili.

Huku ni kwenye kwa darasa .Tunapata madawati viti ambaya wanafunzi hukalia. Darasa lenyewe ni safi. Tunaona pia pazia ya dirisha yanang'aa .Hii ni kuonyesha kuwa shule yenyewe inazingatia usafi wa darasa pia mazingira safi ya wanafunzi kusomea .

Hawa ni wanariadha wawili, mwanariadha wa kike na mwanariadha wa kiume. wanaonyesha kutoa umaarufu kwa uwanja inaweza kua wako kwenye olimpiki ya mbio.

Hawa ni wanariadha kwenye olimpiki wa kwanza ni mkenya anayeonyesha furaha yake kwa kushinda olimpiki hii, mwana riadha huyu anaonyesha kupeana asante kwa mungu wake, olimpiki hupea Kenya metali mingi.

Hapa ni kwenye darasa ama kwenye ofisi shule. Mlango yenyewe inapea wanafunzi onyo kuwa hawapaswi kupita kwenye mlango huo, wanafunzi wanafaa kupita kwenye mlango mwingine. hii inaeza kuwa ya waafisa wa shule ama walimu kwenye shule hii.

Hao ni wachezaji walio na ulemavu. Wako na kocha wao kufanya mazoezi hli kusaidia kupunguza mawazo na kufanya mili yao ikue na nguvu. Hii pia husaidia katika kupunguza mawazo.

Hapa ni kwenye darasa ,darasa lenyewe ni safi na liko na ubao safi ,imepangwa vizuri. Darasa lenyewe linaonekana kuwa nzuri kwa elimu ya wanafunzi.

Hapa ni kwenye maabara ya kompyuta. Wanafunzi wanayofanya somo la kompyuta wanatumia maabara ili kuendeleza utafiti wao wa kiteknolojia na kuzoeana na teknolojia ya kisasa. Wanafunzi hao wana fursa ya kujua kutumia kompyuta hizi.

Hapa ni kwenye madarasa ama ofisi ya shule moja katika nchi ya Kenya. Hii unaonyesha usafi katika mashule ya Kenya. Hii husaidia wanafunzi kupata elimu kuhusu usafi wa mazingira pia kustawisha masomo katika mazingira safi.

Hii ni mandhari ya shule. Ninapata kuwa kuna madarasa. Pia katika shule ile kuna uwanja safi ambao mazingira yake imejiwafadhiliwa. Unaona kuwa kuna maua ambayo imehifadhiwa vizuri. Pia usafi wa mazingira haya yamesingatiwa kivivyoo.

Huyu ni mtoto mlemavu anayefanyiwa mazoezi mtu mlemavu anasaidiwa kupiga ngumi kifaa hiki cha kufanyia mazoezi, hii husaidia katika kupunguza uchovu mwilini na mawazo mingi kwenye maisha yake.

Hiki ni kitabu cha somo la afya, usalama na tabia. Kitabu chenyewe ni cha darasa la pili. Husaidia katika kuboresha afya ya wanafunzi pia kuwafunza tabia wanapozungumza, kucheza na kula. Pia hsaida kuwapa usalama wanapotumia vifaa vyote vile.

Hapa ni kwenye maabara ya shule. Maabara yenyewe ni maabara ya kompyuta. Tunapata kuwa kuna vyombo vinavyosaidia kompyuta hii kufanya kazi. Tumepewa onyo hapo ya kuwa kompyuta hizi ni za kutumia katika masomo pekee yake.

Pale ni mlango ya darasa la kidato cha kwanza L ,hili ni kutofautisha na vidato zingine ngine kama vile; kidato cha kwanza Z , kidato hii limetenganishwa na vidato zingine.

Haya ni kompyuta, kompyuta haya hutumiwa na wanafunzi wanaosoma somo la kompyuta. Hii husaidia wanafunzi wa somo la kompyutakufanya utafiti kuhusu somo lao na kujua zaidi kuhusu teknologia ya kisasa kupitia kompyuta hizi.

(Sauti ya kugonga ubao) Hili ni ubao, ubao huu umegawa mara nne na mwalimu. Mwalimu ametumia ubao vizuri kueleza wanafunzi wake aliokuwa anawafunza. Darasa lenyewe linaonekana kuwa safi. Mazingira safi ni muhimu katika masomo ya watoto.

Hapa ni kwenye shule. Tunaona kuwa kuna kitu cha kuzima moto na gesi. Gesi yenyewe hutumika katika mazoezi kwenye maabara ya masomo kama vile kemia na biolojia.

Haya ni computer . Computer yenyewe hutumiwa na wanafunzi wanaofanya somo la computer . Hii husaidia katika kuimarisha elimu ya wanafunzi kuhusu teknolojia ya kisasa pia katika kupita mitihani yao.

Hapa ni kwenye uwanja wa shule. Shule yenyewe imetengeneza mahali mbali mbali ya kuchezea ili kusaidia watoto wachanga kujifurahisha na kutoa uchovu wa darasa. Pia hufanya watoto kuimarika kwenye masomo yao na kutambua talanta zao.

Hii ni chati inayofunza watoto wadogo kuandika. Chati yenyewe iko na mkono wa kushoto na mkono wa. Kwenye chati hili limeandikwa ucheza, kusoma kukua kwa pamoja.

Naona wanariadha kutoka nchi mbalimbali. Wanaonyesha kutoka bara la Afrika kulingana na sura za uso zao. Kuna mzungu ambaye amefurahishwa na kazi ya wanariadha hawa. Hapa ni Olimpiki ambayo inahusisha.

Hapo ni kwenye mahabara. Mahabara enyewe ni ya somo la chemia na somo la biologia. Hapa ni ambapo wanafunzi wanapata kujua zaidi kuhusu somo la chemia na biologia kwa kufanya mazoezi kutumia chemikali kwenye somo la biologia.

Huu ni mlango wa gredi ya kwanza C. Mwalimu wa darasa hili ni mwalimu Agnes. Imeandikwa kuwa mnakaribishwa wote, hii onatofautisha na gredi zingine.

Hapa ni kwenye shule. Shule hili tunaoneshwa madarasa . Madarasa yenyewe ni safi pia mazingira ys shule hii ni safi ili kuboresha elimu ya shule kusaidia katika kuelimisha wanafunzi kuhusu humuimu ya mazingira safi.

Hii ni karatasi ya mtihani ya wanafunzi tumeonyeshwa kuwa wanafunzi walipewa kufanya hesabu na pia kutambua wanyama waliopewa. Mwalimu amesahihisha kazi ya mwanafunzi huyo, mwanafunzi anaonekana kuwa alielewa aliyofunzwa na mwalimu wake.

Huu ni ufutio unaotumiwa na mwalimu kutoa maandishi kwenye ubao ili kuendeleza maandishi yake. Ufutio huu hutumika hasa kwenye kutoa chaki ama wino kwenye ubao, pia tunaona rula ambayo hutumiwa na mwalimu kwa kuchora mistari kwenye ubao.

Huyu ni afisa wa elimu. Tunaona kuwa hii ni elimu ya watu wasio sawa kimwili, ambao wana tatizo yoyote lile kwenye mwili, wasiotembea vizuri, wasiosikia ama wasioona vizuri.

Hapa ni kwenye shule ya watu, wanafunzi wasioskia. Shule yenyewe imefunguliwa ili kusaidia wasioskia kupata usawa na wakenya wenzake. Huu husaidia kupata elimu.

Hawa ni wanariadha wanaonyesha kusherekea matokeo katika riadha huu , tunaona kuwa moja yao aliefunja rekoti kwenye mchezo huu hawa ni wanaopeperusha bendera ya kenya kwenye nchi cha kigeni na kwenye michezo ya riadha.

Huyu ni mtu mlemavu anayesaidiwa katika mchezo wa kurusha mshale. Mtu huyo anaonekana kutoa umaarufu wake katika kurusha mshale huu. Huu husaidia katika kuleta usawa wa elimu kwa wanafunzi wote.

Hawa ni wakenya wasio na uwezo wa kutembea. Watu hawa wamekaa kwenye kiti ya kusukumwa. Wanaonyesha uzalendo kwa kuinua bendera ya Kenya na utamaduni kwa kuvalia shanga kwenye shingo zao.

Hii ni kitabu ya darasa la nne, kitabu ni la somo la kifaransa husaidia wanafunzi kupata elimu ya somo la kifaransa. Mwalimu hutumia kitabu hiki kufunza watoto wake.

Hapa ni kwenye mahabara ya komputa. Kwenye mahabara hii tunapata viti na komputa zimepangwa vizuri. Hii inasaidia wanafunzi wanao fanya somo la komputa kufanya utafiti kwa kutumia teknologia ya kisasa.

Haya ni madawati yaliyo kwenye darasa. Darasa lenyewe ni safi. Pia tunapata kitabu ambayo iko juu ya dawati. Tunapata pia kuwa kuna michoro ya jinsi ya mtoto anafaa kuandika maneno kwenye karatasi ama kwenye kitabu chake.

Huu ni mlango kwenye darasa ama ofisi la walimu katika shule. Mlango yenyewe lina onyo kuwa wanafunzi hawapaswi kupita mlango huu. Mlango yenyewe inaezakuwa ni ya walimu peke yao ama yeyote ile ila si wanafunzi.

Huyu ni mwanariadha aliye na ulemavu. Anaonyesha umairi wake katika uwanja. Anaonyesha kua ulemavu si kukosa nguvu. Yeye ni mwananchi wa Kenya, amavaa sare ya Kenya.

Hili ni maabara la somo la kompyuta. Wanafunzi wanaochukua somo la kompyuta hufanya utafiti wao katika chumba hili. Wanafunzi hawa hupewa muda wa kujiunga na vitengo za teknolojia.

Hii ni ishara inayoonyesha wageni wanaohudhuria mjengo huu wanapaswa kupita ofisi kwanza kabla ya kuenda sehemu mbalimbali katika jengo hili. Hii majengo hili inaonyesha kuwa ni maofisi mengi.

Hili ni jedwali linalotumiwa na mwalimu kufunza watoto kuhusu siku za wiki. Siku ya kwanza ya wiki imeanza na Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa na Jumamosi.

Hii ni jedwali inayoonyesha herufi za silabi kuanzia Aa mpaka za, inatumiwa haswa na wanafunzi wa chekechea ili kufunzwa muundo wa maneno kutumia herufi hizi.

Huyu ni mkenya aliye kwenye bwawa wa kuogelea, bwawa huu wa kuogelea yakuwa ya mchezo inaeza kuwa alikuwa katika mashindano ya kuogelea kwenye maji. Inaeza kuwa ni nchi nyingine ambayo si kenya.

Hiki ni kitabu cha Kiswahili kinachotumiwa na mwanafunzi na mwalimu katika darasa katika kwa somo la Kiswahili. Kwa sasa hivi mwalimu ako katika kipindi cha matumizi ya hiki na hivi. Inaonyesha wingi wa hiki huwa ni hivi. Mtoto anaonyeshwa hapo kuwa hivi ni viatu, hiki ni kiatu.

Hili ni darasa darasa lenyewe lina kiti la mwalimu, ubao, selwali kuonyesha siku ya wiki na miezi, mwalimi alikua anafundisha kuhusu kutengeneza maneno kutokana na sillabi.

Hapa ni shule. Tunapoona ni mlango umewekwa onyo. Wanafunzi hawaruhusiwi kupita mlango huu. Wanafunzi wanapaswa kutumia mlango ingine katika darasa hili.

Hapa ni kwenye shule, mlango yenyewe inaweza kua kwenye darasa ama kwenye ofisi, mlango yenyewe ina onyo kuwa wanafunzi hawapaswi kupita kwenye mlamgo huu wakati wanatoka, mlango yenyewe inaweza kua ya kupita na walimu ama wataalamu kwenye shule hili.

Hili ni darasa, darasa lenyewe lina ubao na michoro yanayo onyesha jinsi ya kuandika, darasa lenyewe lina madawati safi, madawati yenyewe husaidia wanafunzi kwa kuandika.

Hii ni shule ambapo tumeonyeshwa madarasa na uwanja, shule yenyewe ni safi na inazingatia mazingira safi kwa wanafunzi. Shule safi ni muhimu katika kuboresha afya na elimu kwa watoto.